Mkulima huyu ana ujuzi ya kupanda, amepanda mmea ya ndizi bado mmea imezaa na ameifungia karatasi ili matunda hiyo iive kwa haraka.